Hakuna kitu hufurahisha wananchi kama kuwa karibu na rais wao. Wakati rais amekaribia wananchi kila moja huonekana ananyoosha mkono wake ndiposa aweze kumsalimia. Hii wengine huchukulia kama fursa mwafaka kwani ukisalimia rais wa nchi si rahisi ni kutumia ni vigumu.

Watu wanaoshiriki katika mchezo wa kandanda, hutumia viatu ambavyo ni vya, ni vya bei ya ghali. Viatu ambavyo sio ishara kucheza vizuri, kushika mguu wao vizuri na mpira wanaocheza, na wasiweze kuangushana pale wanapocheza.

Mtahala wa CBC uliofika Kenya ni mtaala mzuri kwani inaangali talanta za wanafunzi na hivi wanafunzi wengi wanateuliwa wanaendelea na kucheza na hii inaweza kuleta hata wengine mashabiki wakubwa wa michezo.

Watu waliojitolea kukimbilia nchi yetu ya Kenya na hawa watu wanapokimbia wengine huibuka washindi na hii inaweza ata kuifanya nchi yetu ikawa miongoni mwa nchi ambazo inapata favour kutoka nchi ya kigeni kwa sababu ya kutumia talanta inavyofaa.

Rais William Samoei Ruto yuko na Martha Koome. Kazi yao wanaifanya ipasavyo. Jaji mkuu ni Martha Koome. Ni vizuri kuheshimu rais wa nchi pamoja na wanao walio chini yake ipasavyo.

Baadhi ya maofisi inayoshughulikia watu kuhama kutoka nchi hii kuenda nchi ingine. Watu wanaotaka kuhamia nchi ingine, huweza kutafuta cheti ambacho kitawawezesha kutoka nchi yao kuweza kuhamia nchi jirani.

Kuzaliwa ni muhimu, ni vizuri mtoto anapofikisha anapozaliwa pasi kuchukuliwa cheti chake cha kuzaliwa, akiwa na umri chini ya umri wa miezi tisa ni bure na akishafikisha umri wa miezi tisa kwenda juu ni pesa.

Naona wakina mama wanaotembelea huduma ndiposa waweze kusaidika na vyeti vya kupeleka watoto wao, ni vizuri kina mama hao wanapotembelea huduma waweze kupewa vile wanaweza kupewa watoto wao kwani mtoto anaweza akasumbua sana.

Watu wengi nchini Kenya hupenda sana kuwa mashabiki wa mchezo wa kandanda. Kila wakati kukiwa na vikundi vya vinayoshiriki michezo huo ,watu wengi hujitokeza na kuenda kushangilia timu zao. Ambapo timu zao zikishinda wengi wanaonekana na furaha kubwa kwelikweli.

Watu wanapokoseana ni vizuri kuombana msamaha. Kusalimiana ni ishara ya kuonyesha watu wamesamehana na wamerudiana na wataonyesha upendo kuanzia siku hiyo ambayo wamesalimiana.

Kitu huwapa raha mashabiki, kama kuona timu yao imeshinda, kwa michezo ambayo inachezwa. Ni vizuri wakati huo mtu, timu yake imeshinda kushangilia.

Hilo ni timu ambalo ni la Kenya ambalo ni la kabila la wajaluo kushindana na timu zingine kama Tusker wanaoibuka washindi waweze kupokea kombe la dhahabu na zawaadi zinginezo nyingi nyingi.

Kalonzo Musyoka ndiye wa chama cha Wiper Democrati Movement ,chama hicho yeye ndiye kiongozi. Na yeye yu tayari kupigania kiti cha urais mwaka wa elfu mbili na ishirini saba tupo tayari kumchangua.

Picha yoze ikasababisha mitaro kama hili, maji yakatapakaa kila mahali. Mitaro kama hii ikiwa mahali, inaweza ikaleta, ikasababisha hata mbu waweze kuenea sehemu hilo ambayo mbu wenyewe wanaweza wakasababisha ugonjwa wa malaria kama wataweza kuuma binadamu.

Timu la Bandari FC ambalo ukutana na timu ya Harambee Stars. Wakati wa mikutano, kuna mashabiki ambao wanashabikia timu hili. Wanaoshabikia huwa tayari kuyaangalia pia yanachezwa na kufurahia wakati limeibuka ushidi.

Watu wengi wa jinsia ya kiume wa sasa vijana hupenda sana kushiriki katika mpira wa miguu, huu ni mpira ambao huweza kumeesha viungo vyao vya mwili na huweza ata kunufaisha wengi maishani wanapokua mashabiki na wanapokua wachezaji.

Watu wengi hupenda mpira wa miguu na hivi huweza kuenda kushabikia timu mbalimbali, na hii huweza kuwapea wengine hata nafsi ya kuweza kujifurahisha, kuweza kutumia wakati inavyofaa.

Mwanamke ambaye Mungu amemuweka ameweka talanta kama za mwanaume. Jinsi anacheza mpira kwa kwenye miguu vizuri na pia anatafuta wanawake ambapo Mungu amewabariki na kuweza kucheza.

Ni nchi moja wapo ya nchi ambazo imebarikia na wanafunzi na watu walio na vifaa mbalimbali wachezaji. Kuna wale wako na vifaa vya kukimbia kuna wale wanaweza kucheza michezo ya mpira wa miguu kwa mfudata zote mbili.

Kiti cha urais Raila Amolo Odinga ni mwanadamu ambaye huwa amejitolea kufa kupona kupigania nchi hii yetu. Ni rais ambaye tungemtarajia aweze kuingia, lakini hakuwezekana ila tunamuombea Mungu siku moja atakuja kuwa.

Mchezo wa mpira wa miguu, ambao ni wa kandanda huwa na wachezaji kumi na mmoja. Kwa kila mchezaji, huweza kujua nambari ambalo analichezea. Na ni vizuri sana kwa kila mchezaji kuzingatia nambari hilo. Pia huwa na goal keeper ambaye huvalia sare yake tofauti na wale wengine ndiposa aweze kutambulika.

Kitambulisho ni kadi inaonyesha kuwa mtu ni wa nchi fulani. Bila kitambuliso mtu hawezi fahamika ni wa kutoka sehemu gani ya nchi yake. Ni vizuri mtu akifikisha umri wa miaka kumi na nane aweze kupata kitambulisho ambacho kitaonyesha huyo mtu ashakuwa mkubwa.

Watu wa timu ya mancity ndio wako wengi sana nchini kati ya vijana wenye mbarambara ndogo huenda kushabikia timu hii kwani hii timu ni timu ambazo huibuka washindi na kubeba kombe.

William Samoei Ruto ni rais wa nne wa Jamhuri ya Kenya. Alichaguliwa mnamo mwaka wa 2022, atakuwa kwa urais wake hadi mwaka wa 2027 ndiposa atakapochaguliwa rais mwingine. Rais huyu ni mzuri.

Mtu anapozaliwa huhitaji cheti cha kuzaliwa. Mtu huyu anapaswa kutembelea katika kituom cha huduma na uwezekupewa cheti hicho pia hutemblea kituo cha huduma uweze kuweza kulipia kodi.

Raisi anayeteuliwa kuwa raisi kusimamia nchi fulani, wakati anaapishwa huwa anafuatana na bibi yake ,bibi yake ambaye huwa anamsaidia kwa jambo fulani kama vile tunavyoona hapa ,raisi bibi wake anamsaidia ata kushika vitabu.

Tarakilishi ni kifaa ambacho hutumika kuhifadhi data ni vizuri mtu ambaye haifahamu tarakilishi atembelee mwalimu wake basi kumfundisha jinsi ya kuitumia kuhifadhi data zake wakati wowote ule.

Rais wa pili wa nchi ya Kenya alikuwa anaitwa Daniel Toroitich arap Moi. Wakati alikuwa anapigania kiti hiki alitengeneza hicho karatasi ilikuwa inaonyesha kura ni kwa.

kwa kila ofisi lazima kuwe na viti , viti ambavyo aliyehudumiwa anastahili aweze kukalia asije kukosa kuchoka na akichoka anaweza kua wale ambao wanakuwa na magonjwa

Sauti hutumika wakati kuna umati ya watu, na watu hawawezi kusikia kinacho semwa mbele. Ni vizuri wakati unatumia kipaza sauti uweze kuangazia usafi wa kila namna.

Askari askari wanatumika kuleta usalama mahali ambapo pako na mkusanyiko mingi ya watu. Mahali watu wamekusanyika wengi, wanaweza anza kukoroshana na ni vizuri kuhakikisha kuna askari ambao watadumisha usalama na watu wapendane na waishi hadi uzeeni.

Chama cha ODM ni Raila Amollo Odinga, ni mtu ambaye ako na bidii sana, ni mtu ambaye, akiamini kitu lazima akitafute. Anafaa kuheshimiwa.

Shabiki wanaoshabiki timu mbalimbali hufurahi sana timu hizo zikishinda, kwanza hao wanaonyesha furaha kwani timu lao imeshinda kwa mchezo mbao wanacheza. Hii ni njia ya kuonyesha wanapenda wachezaji wao.

Rais wa hii nchi ya kenya anaitwa William Samoei Ruto. Ni rais anayeheshimika sana nchini mwetu. Ni vizuri kuwapatia marais wote heshima inayostahili kwani ni binadamu waliochaguliwa na mwenyezi mungu.

Kenya ina rangi nne ambazo ni nyeupe, nyeusi, kijani na nyekundu. Nyeusi huwakilisha watu, nyeupe huwakilisha amani na nyekundu damu.

Wachezaji wanapokuwa uwanjani wakicheza, mashabiki nao huwa wameketi pahali pao wakiwaangalia na kuwashabikia. Mtu akiona timu yake imeibuka washindi anafurahia sana na kulishukuru timu hilo. Saa ingine huweza kushukuru wachezaji kwa kuwapatia zawadi kemkem.

Kusalimiana ni ishara ya upendo, ni ishara ya kuonyesha watu wako pamoja, wanafanya kazi kwa pamoja. Ni vizuri watu waliokuwa kwa maofisi waweze kuishi kwa upendo na amani pamoja, wasikorofishane, waweze kupendana, wafanye kazi pamoja.

Rais Uhuru Kenyatta anakula kiapo. Hii ni ishara ya kuonyesha amekuwa mshindi ameibuka kuwa rais wa nchi ya Kenya ishara ya kwamba aliyekuwa mpinzani wake amemkubali kushidwa na amuachia kuendelea kuongoza nchi ya Kenya.

Timu kubwa zinapoingia uwanjani, baadhi ya mamilioni ya watu hufika uwanjani kuweza kushabikia timu hizo. Timu hizo, kati ya timu hizo, timu inayoshinda huweza kupewa tuzo ambalo ni la dhahabu.

Mwanamke huyunanaye itwa Rachael Shebesh, anadumisha amani ambapo yeyey anasimama kwa amani hataki vita na mtu yeyote anataka amani tu kwa maana pahali ambapo pana amani hakuuna vita na watu wanaishi inavyofaa na iwezekanavyo na vizuri.

Mtu anapomaliza shule huweza kupelekwa katika majifundisho ya kujifundisha matumizi ya tarakilishi, ndiposa aweza kujielekeza na kujua vile atakavyokuwa maishani. Kujua vile hata atakavyotumia simu yake akilinunua.

Kama kuna kitu hufurahisha mtu maishani mwake ni kuwa mshindi, watu wanapoenda kucheza mpira, wanatunukiwa kikombe huwa wanafurahia sana kwani wanapata tuzo ambalo wengine hawangeweza kupata.

Trekta ambazo hutumika kuchimba barabara. Barabara ikitaka kutengenezwa trekta hizi huweza kutafutwa na kuchimbua barabara kama kuna mijengo imejengwa huko iweze kubomolewa ndiposa barabara iweze kutengenezwa.

Wachazaji wanapoanza mchezo wao wa mpira, huweza kushikana ili waonyeshe kuwa wako pamoja kucheza pamoja kwa utulivu, kwa upendo. Wanashikana hivi kusali kwa mwenyezi Mungu aweze kuwasaidia wanapoanza mchezo wao.

Sare ambazo hutumika katika michezo, sare hizo huwa za rangi tofauti tofauti na huwa zimeandikwa nambari ya kila mchezaji ambalo anacheza nalo. Ni vizuri kuihusha zigo nadhifu wakati wowote.

kabla ya kuacha uchafu kutapakaa kila mahali, ni vizuri kukusanya mahala pamoja na hii huleta usafi wa mazingira. Wakati uchafu umesanywa mahali pamoja inarahisisha ata uchafu huo kuweza kuchomwa na vitu ambavyo vinawezatolewa na vikaenda kutumika tena vikatolewa na kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Wakiwa mchezo ya mpira huwa na roho sana wakati wanashabikia timu zao wakiona ushindi unaelekea wa kwao huwa wanafurahia na kushangilia ndio maana hawa wanaonekana wakiwa na furaha kuonyesha ushindi.

Milicent Omanga ni mwanamke anayesimamia kinamama wote wa mji wa Nairobi. Anafanya kazi yake inavyostahili kwani mwanamke aliyetembelewa na Mungu. Ni vizuri ukichaguliwa kufanya kazi ufanye inavyostahili.

Uhuru Muigai Kenyatta ndiye aliyekuwa rais wa nchi yetu ya Kenya. Aliongoza nchi ya Kenya kwa miaka kumi, ambapo kila mwananchi alionekana kuwa na furaha na kufurahishwa na uongozi wake.

Mikono iliyochorwa kwenye picha inaonyesha ushirikiano. Ni vizuri watu kuwa pamoja kwa kila jambo ambalo wanafanya. Watu wasitengane kwani kutengana ni udhaifu na umoja ni nguvu.

Kwenye mashindano akitia bidii anaweza kuibuka mshindi na akiibuka mshindi anapewa zawadi ya kombe na dhahabu. Watu hushangilia sana wanapoona wameshinda kama hawa wanaonekana wako na furaha.

Mtu anapofikisha umri wa miaka kumi na nane huweza kupewa kitambulisho. Kitambulisho hiki huonyesha mtu ashakua mtu mkubwa na anaweza kupiga kura akachagua viongozi ambao wanamfaa.

Wanashiriki katika mbio za miguu, ni vizuri kuwa waangalifu wanavyokimbia, ndiposa mtu asije akapitwa na yule mwingine. Huwa wanatia bidii waibuke washindi, kwani mtu akiibuka mshindi anapewa zawadi.

Wachezaji wote wa mpira wa kandanda na mipira ingine yoyote ile wanafaa kuwa wamenyoosha viungo vyao vya miguu waweze kuwa hata wakiweza kukimbia kwa mwendo wa kasi sana, kwani mtu akiwa hawezi mbio hawezi jua kucheza.

Katika mahakama kuna baadhi ya sare ambazo walioko hufaa. Sare hizo huundwa kwa ati inayostahili na wenye kuunda sare hizo ni wale ambao wamefundishwa kazi ya ufundi.

Katika ofisi za huduma kuna viti ambazo zimetegenezwa vizuri ndiposa watu wanapokaa na kungojea kuhudumiwa waweze kukalia wakiwa wametosheka. Watu hawawezi wakapanga laini kwenye huduma kwani watachoka sana.

Ni vizuri kuhakikisha mazingira ni masafi kwa kuokota uchafu, karatasi zilitapakaa kila mahali na kuzichoma ili kuhakikisha manzigira barabarani ni masafi na hakuna uchafu uliotapakaa.

Martha Koome ndiye jaji mkuu wa Kenya na ndiye anayeamua kesi fulani. Martha ndiye aliamua uongozi wa Ruto. Katika kulikuwa na vipingamizi kwa kwa Raila Amolo Odinga ambaye alikuwa amepeleka kesi mahakamani kuhusu rais wa Ruto waliletoka mbali. Lakini hakutupiliwa.

Kuji wa mchezaji mashabiki ni wa nchi ya Kenya utaangalia mavazi ambayo wamevalia. Mavazi hayo huwa yamebandikwa alama ya bendera la Kenya ambalo lina rangi nne ambazo ni nyeupe, nyeusi, nyekundu na kijani.

mtu hutembela huduma ndiposa aweze kupata usaidizi wa vitu mbalimbali anapohitaji , kuna wale wanaontembelea huko waweze kupata kitambulisho na kunao wanatembelea huko waweze kupata vyeti vya watoto wao vya kuzaliwa , mtu anapozaliwa anafaa kuzingatia kuendea cheti cha mtoto kabla mtoto hajafikisha miezi sita ni vizuri mtu aweze kuendea kitambulisho ipasavyo

Naona wakimiaji wa Kenya ambao huchaguliwa na huweza kwenda kukimbia katika nchi za kigeni, hao hupata fedha ambazo huweza kujinufaisha nazo, kuweza kujikimu mahitaji yao na kupatia nchi yetu heshima inayostahili.